Hili ni pakiti la dawa la maumivu. Pakiti yenyewe ni ya rangi jekundu. Kuna tembe ishirini na vinne ndani ya pakiti hili. Tembe hizo zinasemekana kuondoa maumivu kwa ufanisi na kuwa laini kwa tumbo.